Kuna wanariadha wawili wanakimbia. Mmoja ni mwanamke mwingine ni mwanaume. Mwanamke ni kipofu na anaelekezwa na mwenzake kukimbia. Haya ni mashindano ya RIO, mwaka wa 2016.

Ni timu ya wanaume wanaocheza mpira kati yao ni ambao wenye ni vilema wako na crutches ambazo wanazitumia alafu kando yao kuna wengine wamevaa mavazi yenye iko na rangi ya red wengine ni black .